Msimu wa mvua ambayo imesababisha mafuriko mengi kuna nyumba mbili ambazo zimekaa karibu na nyingine na watu wanaonekana kutembea ndani ya maji na kuna wanyama watatu ambao wamesimama katika valanda ya nyumba moja.

Wanawake kwenye buibui na watoto wamepanga foleni kuchota maji na vibuyu, na kuna mwanaume ambaye ako simu mkononi anatembea kuelekea pahali waliko, na wanachota maji kutoka kisima ambacho kimejengewa chumba ndogo.